Mfumo wa kilimo cha mboga wa kisasa unaoitwa kilimo cha hydroponiki Mbuga zimepandwa katika mifugo iliowekwa kwenye mapomba yanayopitisha maji yenye virutubisho vinavyohitajika kura mimea. Mfumo huu unasaidia kupunguza matumizi ya mali na ardhi na kuruhusu usalishaji wa mboga katika maeneo madogo yasiyo na udongo Mzuri.

Mfumo wa kilimo cha hydroponics ambapo mimea inakuwa bila udongo kwa kutumia maji yenye virutubisho. Mimea hii imepandwa kwenye mifuko midogo iliyowekwa kwenye mabomba ya plastiki yenye mashimo kwa ajili ya kupambikiza mimea. Mfumo huu huruhusu mimea kupata maji na virutubisho moja kwa moja kutoka kwenye maji yanayotiririka ndani ya mabomba.

Mimea ya saladi ya kijani imepandwa kwa njia ya kisasa inayojulikana kama kilimo cha hydroponics . Mimea hii inakua ndani ya mabomba ya PVC yaliyopangwa kwa mstari ikiruhusu maji yenye virutubisho kupitisha na kuhimili ukuaji mzuri.

Mimea michanga ya mboga aina ya lettuce inapandwa kwenye mfumo wa kilimo cha kisasa cha hydrophonics .Mimea hiyo imepandwa kwenye mabomba meupe yenye mashimo. Na kila mmea unaegemezwa kwa spangi au karatasi ya kijani. Mfumo huu hutumia maji yenye virutubisho badala ya udongo na unafaa kwa maeneo yasiyo na ardhi ya kutosha au yenye changamoto za kilimo cha kawaida.

Bustani ya kisasa ya kilimo cha boga ndani ya Green Home Save, boga mbalimbali kama saladi na maboga zimepandwa kwenye mifumo ya kilimo cha kisasa yenye mabafu ya plastiki na mbao. Green House hii yenye jengo la mstatili, iliojengwa kwa mbao na plastiki hili kulinda mimea dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa.

Mfumo huu wa kilimo unaonyesha mbinu ya kisasa ya kilimo cha hydroponics ambapo mimea inakuzwa katika mashimo yaliyo kwenye mabomba ya box . Mimea hiyo inapata lishe na maji kupitia mfumo wa maji unaotiririka ndani ya mabomba hayo.

Mfumo cha kilimo ya hydroponic ambapo mimea imepandwa kwenye mifugo midogo iliowekwa kwenye mapomba ya plastiki enye mashimo. Mfumo hii ya hydroponic ni maharifu kwa kuwaruhusi wakulima kulima mimea bila udongo kwa kutumia maji enye virutubisho ambavyo kutiririka kupitia mapomba haya.

Shamba kubwa limejaa mistari ya mboga za kabichi zilizostawi vizuri. Mimea hiyo imepangwa kwa mpangilio mzuri unaowezesha urahisi wa umwagiliaji na uvunaji. Udongo unaonekana kuandaliwa vyema ishara ya kilimo bora na chenye tija.

Shamba limepandwa kwa mistari ya kabeji kwenye udongo mwekundu wenye rutuba ikiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mandhari ya milima na miti mirefu kuonekana kwa mbali kuashiria kilimo kinachoedelea kwa ustadi. Mazao yana afya bora na yanaonekana kukua vizuri.

Shughuli ya kilimo ambapo trekta linaanda shamba kwa kulima aridhini, mkulima anaendesha trekta hio huku mwingine akiwa pembeni akifwatilia kazi inavyoendelea, shamba linaonekana kuwa kubwa na pana likiwa katika eneo uwazi lenye maandhari ya mashambani.

Greenhouse kubwa yenye mimea mingi ya majani yenye afya. Greenhouse hii ina muundo wa chuma na kioo plastiki kinachoruhusu mwanga wa jua kupita ili kusaidia ukuaji wa mimea. Kuna mashabiki madogo yanayoweza kusaidia uingizaji hewa na kudhibiti joto ndani ya greenhouse .

Shamba kubwa lenye mahindi yanayokomaa. Mimea ya mahindi inaonekana kijani kibichi na yenye afya, ikionyesha kuwa shamba limejaliwa vyema. Nyuma kuna mwinuko wa ardhi wenye miti na anga linaonekana wazi na zuri.

Kundi la ng'ombe wa maziwa walioko ndani ya banda la kisasa la ufungaji. Ng'ombe hawa wamepanga kwa mstari na inaonekana banda lina vifaa vya kupoza hewa kama feni kubwa zilizo juu, ambayo hisaidia kudumisha hali nzuri ya hewa ndani ya banda na kupunguza joto. Banda lina paa la chuma lenye mlango wazi upande mmoja ambao huruhusu mwanga wa asili kuingia.

Chumba kilichojazwa na kuku wachanga wengi sana waliowekwa pamoja. Kuku hawa wamewekwa kwenye mazingira ya kufungwa kibiashara ambapo hutoa mazao ya mayai au nyama. Kutika picha kuna vifaa vinavyowezesha maji auchakula kwa wingi kwa kuku wote.

Vikundi vya wakulima wanawake wakifanya kazi shambani. Wanapanda au kuondoa magugu kwenye safu za mimea, shamba likiwa limejaa mazao yenye majani mabichi. Wakulima hawa wako kwa mazingira ya kijani kibichi na anga safi ya wazi na mtaa umepambwa na miti na majengo machache ya mbali.

Mkulima anavuna matunda ya kahawa shambani ambapo mimea ya kahawa ina matunda mekundu na machanga. Mavuno yanaonekana kuwa mingi huku mashamba yakifunikwa na milima ya kijani na anga ya buluu. Mkulima amevaa sketi ya buluu na kichwani amefunga leso.

Sehemu ya ndani ya duka la magari la Hyundai .Kuna magari manne yanaonyeshwa ndani ya duka hilo na mtu mmoja amesimama kando dawati na mawasiliano. Sehemu inaonekana safi yenye mwanga wa kutosha na muundo wa kisasa.

Pwani yenye mchanga mweupe na maji yaliyotulia inaonekana chini ya anga la bluu lisilo na mawingu mengi. Mandhari ni tulivu ikionyesha mazingira ya bahari wakati wa maji kubwa. Katika upeo wa macho, kuna miti ya minazi ikipamba fukwe kwa mbali.

Shamba limepandwa mimea midogo yenye majani ya kijani. Mbuga za mimea zimepangwa kwa mistari na kuna maji yanayotiririka kwenye njia za umwangiliaji. Mifereji ya umwangiliaji ya mzunguko ipo karibu na mimea kuhakikisha inapata maji kwa ufanisi. Udongo umeandaliwa vizuri kwa akili ya kilimo.

Mashamba yenye mimea ya viazi yamepangwa kwa mistari mizuri na mfumo wa umwagiliaji wa matone umetandazwa katikati ya mashimo. Mabomba meusi yamewekwa ardhini kwa ajili ya kusambaza maji kwa mimea kwa njia ya kibe ili kuhifadhi maji na kuongeza tija ya kilimo.

Mfumo wa umwagiliaji shambani. Kuna mabomba ya plastiki yaliyowekwa katikati ya shamba na yanatoa maji moja kwa moja kwenye mimea kwa njia ya vidonge kwenye au sehemu ndogo zilizoambatanishwa na mabomba hayo.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone katika shamba lenye mimea michanga. Maji yanatiririka polepole kutoka kwenye bomba la plastiki lililowekwa ardhini ikilenga kutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Udongo unaonekana kuwa mchanga na umeimarishwa, uku mimea ikiwa na majani mepesi ya kijani ikionyesha ukuaji mzuri wa mazao.

Kijana huyu amevaa fulana ya rangi ya kijani na ana vichwa vya sauti vya rangi nyeupe. Anakaa mezani akiwa mbele ya kompyuta ya mkononi akiwa amejitolea kusikiliza na kuandika kwenye daftari. Meza ina gilasi ya maji ya rangi buluu. Nyuma kuna sofa yenye matusi ya kijivu na mto mwekundu. Kijana anaonekana anatilia mkazo masomo au kazi ya mtandaoni.